Mfumo wa hydroponiki unatumika katika uzalishaji kilimo. Mfumo huu unatumika kwa kutumia nafasi kidogo na udongo kidogo zaidi. Majani ya kijani kibichi ya mche yanaonyesha njia hii ni bora kwa ukuzaji mimea.

Muundo wa kilimo wima umetengenezwa kwa mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa viwango tofauti yakishikiliwa kwa vipande vya pembe kuunda mfumo wa safu. Mashimo yamechongwa kwa usahihi kwenye mabomba haya, yakiruhusu mimea kuota moja kwa moja kutoka ndani ya muundo.

Mbinu ya hydroponiki ukulima inatumika kukuza mboga. Mbinu hii imewezesha mboga mingi kunawiri, ziweza kijani kibichi, rangi ya kupendeza. Kando yake kuna ukuta mweupe ulioundwa kwa matofali.

Mimea michanga ya mboga ya majani imepandwa kwa mfumo wa kisasa wa haidroponi ambapo maji yenye virutubisho husambazwa kwa kutumia mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu. Kila mmea umepandwa kwenye kishiko maalum chenye tundu na maji hupitia katika mfumo huu bila kutumia udongo.

Mfumo wa ukulima wa kisasa wa kiteknolojia ya haedroponiki unatumika kupanda mimea. Mimea hii ina rangi ya kuvutia ya kijani kibichi. Mimea hii inaonekana kuwa mboga ya kula ya wanadamu. Mfumo wa haedroponiki hautumii udongo mwingi kama mfumo wa ukulima wa kitamaduni.

Mfumo wa ukulima wa kisasa wa haidroponiki umetumika katika ukuzaji maua ya kisasa. Maua haya yana rangi ya kijani kibichi inayovutia. Kila ua liko kwenye kifaa cha plastiki kama ndoo jeusi huku imezingiriwa na mawe na bomba la kupitisha maji.

Mimea mbalimbali ya mboga imepandwa kwenye mfumo ya mabomba meupe ya plastiki yaliyochemkwa mashimo kwa mpangilio. Mabomba yamesimama juu ya vichaka ya kijani yakisaidia mimea kukua kwa njia ya kisasa isiyotumia udongo mwingi.

Ndoo ya plastiki nyeupe imegeuzwa kuwa bustani ya wima, ikiwa na mashimo yaliyopandwa mimea yenye majani mabichi yenye afya. Mfumo wa mabomba madogo ya plastiki unaonekana kuunganisha vipande tofauti vya ndoo kwa ajili ya usambazaji wa maji au virutubisho.

Mabomba meupe ya plastiki yamepangwa kwa safu nne, kila moja likiwa na mashimo yaliyopandwa mboga zenye kijani kibichi zinazong'aa. Mimea imepangwa kwa mistari ulionyooka, ikikuwa kwa kazi ndani ya nyumba ya kijani yenye paa la plastiki linalopenyeza mwanga.

Mimea yenye majani kijani kibichi yamepandwa kwenye vyungu. Chungu hiki ni cheupe ambacho kinaonekana kuwa na mizizi ya mimea inayopitisha maji. Kando kuna sakafu iliyo nyeupe na vigae vyeupe zaidi.

Shughuli za kilimo za haidroponiki zinaonekana kuendelea, maana kuna utumizi kidogo wa udongo, na mimea mingi imefaulu kutoka kwenye kiplastiki kieupe. Mfumo huu unahakikisha ubora wa mimea.

Mfumo wa ukulima wa kiteknolojia ya kisasa wa haidroponiki unaonyesha kutumika kupanda mmea uliojaa matawi manene mazito ya kijani kibichi. Mfumo huu wa haidroponiki hautumii mchanga mwingi ila unakuza chakula vizuri.

Mfumo wa kilimo wa haidroponiki, unaonekana kutumika katika upandishaji wa mboga za aina ya kabeji na sukuma wiki. Mboga hizi zimenawiri maana rangi yake ni ya kijani kibichi.

Mfumo wa ukulima wa hydroponiki unatumika katika ukuzaji wa mimea. Mfumo huu unahakikisha mimea mingi inakua kubwa licha ya kutumia udongo kidogo. Mbele yake kuna miti mingi sana iliyomea kwa ardhi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponiki umetumika katika upanzi wa mimea ya dania ambayo hutoa harufu nzuri. Mimea hii inarangi ya kijani kibichi na imepadwa kwenye safu za laini nyeupe ambazo zinatoa rangi ya kuvutia.

Vitunguu saumu vingi vya rangi ya zambarau vimekusanywa kwenye sakafu. Vitunguu hivi vimekusanyika kwa uwingi vikionyesha mazao ya kilimo yanayopatika kwa urahisi na yanayotumika sana katika upishi wa kila siku. Vitunguu vinaonekana kuwa safi na vina rangi ya kuvutia.

Wafanyikazi sita wanaonekana wakiwa katika kiwanda cha matunda huku wamevalia nguo za rangi ya buluu na kofia za buluu. Matunda haya ya rangi nyekundu kama nyanya yanaonekana kuwa yanapakiwa kwa elekezo wa sokoni.

Shughuli za kilimo za mboga za kula kama vile kabeji na sukuma zimepangwa katika udongo uliojaa rotuba. Kando yake kuna maji mengi ya kumwagilia mboga hizi.

Mwanaume aliyevalia koti ya zambarau na kofia nyeusi anaonekana kuwa kwa nyumba iitwayo greenhouse .Kando kuna nyanya zenye kijani kibichi ambazo hazijaiva bado. Chini ya ardhi udongo ni mweusi ukiwa na rotuba.

Wafanyikazi wawili wamevaa mavazi ya kazi ya rangi ya kijani na kofia nyeupe huku wakivalia barakoa za uso. Wanasimama kando ya mashine ya kuchambua matunda aina ya parachichi wakiyapanga kwenye boksi za karatasi. Mazingira haya ni ya kazi safi ambayo taa ni za kutosha yakiwa na utaratibu murwa.

Mashamba yenye mistari ya mahindi changa yamepamba mandhari ya kijani isiyosita hadi upeo wa macho. Ardhi imelimwa vizuri na masalio ya mazao yaliyopita bado yanapatikana katikati ya mistari. Angani kuna mawingu yaliyofunika sehemu yakichanganywa na buluu. Mazingira yote ni tulivu ikieleza umuhimu wa kilimo katika maisha.

Majengo ya kijani kibichi yaliyopangwa kwa laini yamejengwa katika eneo lililojaa miti mingi na vichaka pembeni. Eneo hili linaonyesha kuna ukulima unaoendelea. Taswira ya anga ni ya utulivu, hali ambayo inaashiria uwepo wa ukame.

Mimea mingi imepandwa katika eneo moja ukitumia mfumo wa green houses . Majani ya kijani kibichi yanaonekana ikieleza umuhimu wa kilimo. Mtu mmoja aliyevalia nguo nyeusi anatembea katikati ya mimea huku kukagua.

Majani ya kabichi yamejaa kijani kibichi, yakiwa yamepangwa kwa mistari ya kuvutia. Wakulima watatu wameinama wakifanya kazi kwa bidii kati ya mistari hiyo, kila mmoja akiwa amevaa kofia na mavazi ya kazi ya shambani. Mikono yao iko kazini wakipalilia au kuvuna kwa uangalifu. Jua linang'aa juu yao.

Majani ya kijani kibichi yanaonekana kuwa ya kahawa yamepandwa katika eneo kubwa la ardhi. Miti mirefu inapeana kuvuli ya kupumzima. Katikati ya majani kuna njia ya ardhi ya kutembelea.

Mama mmoja anavuna majanichai yaliyo na rangi ya kijani. Mama huyu amebeba kikapu kikubwa na kimejaa majani aliyochuma. Nyuma yake kuna shamba kubwa lililojaa rangi ya kijani. Miti mirefu ya kuleta kivuli pia imejaa katika mazingira haya.

Ng'ombe kadhaa wamesimama ya vyuma vya kulisha, kila mmoja akiwa na kichwa chake ndani ya hori akila chakula kilichomwagwa kwenye mtaro wa mbele. Mazingira haya yanaonyesha mfumo wa kisasa wa ufugaji wa kisayansi ambapo wanyama hulishwa kwa mpangilio maalum.

Msitu wa majani ya chai umepangwa kwa uangalifu kwenye mteremko wa mlima unaoendelea hadi sehemu ya juu yenye miti michache. Njia ya udongo yenye upana wa wastani inapita katikati ya shamba hayo ikitoa njia ya kupita kwa urahisi. Kushoto kuna miti mikubwa yenye kivuli zuri.

Aina ya mimea ya kijani kibichi iitwayo kabechi imepandwa katika ardhi kubwa. Mimea hii hutumika kama chakula cha binadamu na saa zingine huwa inaliwa na wanyama. Mfumo wa ukulima hapa ni mfumo wa kisasa wa viwanda vya chakula.

Watu wawili waliovaa nguo rasmi. Mmoja akiwa amevaa kofia la blue ,miwani nyeusi, blausi ya blue pia anatazama mimea iliyopandwa kwa foleni. Mimea hii inaonekana kuwa ya ndimu iliyo na rangi ya kijani. Watu hawa wako kwenye mazingira ya kuwezesha mimea haya kukuua kubwa.

Banda kubwa limejaa kuku weupe waliotapakaa sakafuni wakizunguka kwenye vifaa vya kulishia vilivyopangwa kwa ustadi. Mwangaza wa kutosha umeingia kupitia maeneo ya wazi ukitoa mazingira bora ya kuku kuendelea na shughuli zao. Vyombo za kuwezesha maji vimeunganishwa kwa bomba la plastiki zikiwa na rangi tofauti kwa urahisi ya kutambua.

Ndani ya nyumba ya plastiki, mistari ya mimea ya strawberry imenyooka kwa utaratibu mzuri juu ya udongo uliolindwa na nyasi kavu. Mazao yameanza kuchanua na matunda mekundu yanaonekana chini ya majani ya kijani kibichi.

Vitunguu vingi vya rangi vya zambarau vimejazwa kwenye kreti ya bluu. Vitunguu hivi ni vya kutumika katika upishi. Mkono wa mtu unaonekana kudhibitisha vitunguu vilivyo vizuri na vile viovu.

Ng'ombe wengi wasio na pembe wamewekwa eneo moja huku wakilishwa kwa mfumo wa kisasa. Ng'ombe hawa wakila wananambari huku ngozi yao wengi, ikiwa nyeupe na nyeusi. Mfumo huu wa ulishaji huwa kisha maziwa mengi na ng'ombe wa afya nzuri.

Mimea ya aina ya nyanya inaonekana kupandwa katika eneo lililo na udongo wa mbolea. Kuna nyanya nyekundu zilizoiva na nyanya za rangi ya kijani kibichi ambazo hazijakomaa. Eneo hili ni la kutunza mimea.

Mboga nyingi zimepangwa kwa mfumo wa kisasa. Mitaro inapitishwa chini bomba nyeusi la kupitisha maji. Miti mirefu imepandwa mbele kuvuta mvuto katika eneo hilo.

Mifereji mingi ya plastiki imewekwa ardhini kwa mpangilio mzuri. Mifereji hii inaunganika na mabomba makubwa ya metal ambayo huwezesha usambazaji wa maji kwa njia ya umwagiliaji. Udongo una rangi ya mchanga mwekundu na mazingira yanaashiria kazi ya kilimo.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi ya aina ya mahindi imepandwa kwa laini mbili katika sehemu hii ikionesha mfumo wa kisasa wa ukulima. Maji yanayopitishwa kwa kutumia paipu za maji za rangi nyeusi. Kando yake kuna mitaro ya kuwezesha maji kupita wakati wa mvua nyingi. Hali ya udongo ni ya kuvutia.

Mistari ya mimea michanga imetandazwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Kila mstari ukiunganishwa na bomba la umwagiliaji wa matone. Vinyunyizio vya juu vinatoa ukungu wa maji unaoenea kwa upole juu ya majani, vikionyesha matumizi ya teknolojia.

Mimea aina ya mahindi inaonekana kupandwa kwenye laini ndefu ndefu. Mimea hii inasambazwa maji nyingi sana kupitia bomba la maji la ukulima. Kando yake, kuna udongo mweusi ukionyesha, hali ya mbolea ya mimea hii.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maua ya zambarau imepandwa kwa foleni katika udongo uliojaa rutuba. Mimea hii inapitiwa na bomba nyeusi za kumwaga maji. Kando yake kuna miti mirefu. Halli ya kutunza mazingira yanaonekana kuendelea katika eneo hili kubwa.

Ukulima wa kisasa unaendelea kwa kutumia mabomba ya maji yanayorusha maji juu katika shamba hili lenye udongo mweusi wa mbolea ya kupanda mimea. Jua limeangaza maji haya kutoa mwangaza mzuri.

Bomba la maji lenye rangi ya kijani kibichi kinaonekana kupita kwa ardhi ya rangi ya zambarau. Bomba hili ni la kupitisha gesi, kando yake kuna chuma kieusi na chuma cha buluu kinachounganisha mitambo hii. Eneo hili limeangazwa na mwangaza wa jua kuonyesha masaa ya mchana.

Udongo ulio na rangi nyeusi umepandwa mimea, huku nafasi ikiachwa kwenye laini ya mimea hizi. Mimea mingine ya kabichi ya rangi ya kijani imeota inayosambazwa na maji kupitia paipu ya rangi ya buluu.

Mtu mmoja anaonekana kushika bomba la kupitisha maji kuunganisha katika sehemu ya shamba ya ardhi iliyopandwa mimea tofauti. Kuna uhusiano baina ya mimea ya rangi kijani kibichi na mabomba haya kwa maana yanapitisha maji kuwezesha mimea hii kwa kuwa kubwa vizuri.

Shamba imeandaliwa kwa mistari ya kupanda mimea na mfumo wa umwagiliaji kwa matone umefungwa kwa ustadi juu ya kila mstari wa udongo. Hali ya hewa ni jua ikionyesha ni wakati mzuri wa kuanzia kilimo.

Udongo wa ardhi ni wa rangi nyekundu na nyeusi ukiashiria hali ya kuwepo na mbolea ya kumeesha mimea. Mimea ya rangi kijani inaonekana kuota kutoka dhidi ya mchanga uliomwagiliwa maji kwa mfumo wa bomba la maji nyeusi. Jua linaonekana kuwaka. Masaa ni ya asubuhi.

Bomba la maji kubwa nyeusi linaonekana kusambaza maji kwa mimea mingi mbele yake na kando yake. Mimea hii ni ya mboga inayotumika na watu. Mimea hii ina rangi ya kijani. Mpangilwake ni kwa laini ndefundefu kuwezesha maji kupita kwote.

Mimea yenye afya imenyooka kwa safu katika udongo yenye rutuba huku mfereji ya umwagiliaji maji ukikata katikati ya mistari ya kusambaza maji kwa usahihi. Majani ya kijani yanangaa chini ya mwanga wa asili yakionyesha kiwango bora ya ukuzaji mazao. Mazingira yanajieleza kwa utulivu wa kuwa na ustadi wa ukulima.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba na kuingia kwa mwendo wa mduara ndani ya mfereji wa katikati ya mstari ya mimea ya mahindi iliyo kijani kibichi. Mpangilio wa mashamba una dhibitiwa vizuri ukiwa na safu zinazonyooka na kuzungukwa na udongo wenye rotuba.

Safu za mimea zinenyoshwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye unyevunyevu juu ya mimea unaopitisha maji kwa mifereji ya umwagiliaji. Maji yanatiririka kwenye mashimo ya kati ya mistari ya mimea yakielekeza kila tone pahali panapohitajika. Mpira wa plastiki ulio pembeni unaonekana kusambaza maji moja kwa moja kutoka kwenye chanzo.

Bomba ya maji inaonekana kupita juu ya ardhi ya shughuli za kilimo. Kando yake kuna mimea mingi iliyo ya rangi ya kijani kibichi. Hali ya anga ni ya tulivu mawingu yakiwa meupe na jua limeangaza.

Mimea midogo inaonekana kupandwa kwenye laini. Mimea hii ni ya rangi ya kijani kibichi ya sukumawiki. Mimea hii imepandwa kwa kutumia mfumo wa sasa wa ukulima ambao unapitisha maji kutumia paipu za mabomba ya maji. Kando ya mimea, kuna nyingine za kijani zilizokua kubwa kiasi.

Miti mirefu inaonekana kuwa ya rangi ya kijani kibichi huku imeangazwa na miale ya jua. Chini yake kuna miti midogo ambayo imepandwa kwa mfumo wa kilimo wa kisasa itumia mabomba ya maji yanayosambaza maji katikati yake.

Mpira wa bombo mweusi unajipinda katika ardhi iliyo nyeusi kuashiria ina rotuba yani mbolea. Kando kuna mti ulio na maua ya njano na majani ya kibichi kuashiria kuwa hali ya ukulima umestawi katika eneo hili.

Kilimo cha mboga kinaonekana kuendelea kwa maana mboga zimepanda kwenye laini moja huku zikiwa na udongo wa rotuba ya hali ya juu kulingana na rangi yake nyeusi. Kando kuna paipu zinazosambaza maji katika ukulima huu.

Mtu ameketi shambani kwenye ardhi nyekundu akinyunyizia mimea kijani maji kwa kutumia bomba refu la kunyunyizia. Mistari ya mabomba ya umwagiliaji imewekwa kwa mpangilio mzuri kati ya mimea ikihakikisha usambazaji wa maji kwa usawa. Mazingira haya yanaonyesha ushirikiano wa binadamu na mazingira katika juhudi za kilimo bora.

Bustani limejaa mimea michanga zenye rangi ya kijani kibichi zilizopangwa kwa laini ndefu safi. Majani haya yanamwagiliwa maji na bomba meusi. Kando yake udongo ni wa rangi ya kuvutia.